Kwenye meza iliyotandikwa leso, zipo chupa mbili na masahani mawili ya chuma na pani vimeekwa chakula ndani yake kama mchele, maharagwe na nyama.

Kwenye hoteli hii iliyo na mandhari ya kupendeza, kunao mkono ulioshikilia sahani nyeupe, ndani yake kukiwa na vyakula kama vifuatavyo: pilau, ndimu, na mchuzi kwenye kibakuli kidogo.

Kwenye sahanu jeupe kimo chakula kitamu kinachopendwa sana na watoto. Baadhi yake ni viazi karanga vilivyo na rangi ya njano, mchuzi wa ukwaju na kabichi mbichi.

Mashalah! Sahani nne, zilizobeba vyakula vifuatavyo; samaki wa mchuzi, maharagwe ya nazi, wali mweupe, na nyama, vinavutia.

Kwenye meza kunayo masahani kadhaa yaliyobeba vyakula vifuatavyo, samaki wa kukaranga akiwa pamoja na ndimu, samaki wa mchuzi wa nazi, mboga ya kijani, kachumbari ya tomato na ugali.

Lipo sahani la chuma ndani yake likiwa na chakula cha kupendeza na kuvutia kwa kukula ikiwemo mchele, viazi, nyama zilizo na mchuzi mzito na kachumbari ya kabichi.

Ni soko zipo ndoo zilizojazwa viungo vya kupikia mboga, na mwanaume aliyesimama kuvalia shati ya rangi nyeusi na kofia ya rangi nyeupe ametazama mbele.

Watu watatu waliofurahia, wanatazama mbele na kukiwa na meza iliyojaa vitumbua baadhi yake ikiwa ni viazi, mikate iliyookwa, kaimati.

Kwenye nyumba hili kuna sahani ya maridadi, ndani yake mko na maharagwe ya nazi, mahamri matatu yenye pembe tatu na soseji moja.

Zilizoko ni sahani sahani mbili za pilau ya nyama iliyowekwa kachumbari safi. Kando yake kuna vijiko kadhaa na mirija miwili kwenye kisahani.

Kwenye sahani ya rangi nyeupe ni chakula cha kuvutia kama chips ambavyo ni vibanzi na nyama kando yake ni pan yenye rangi nyeusi ndani imeekwa mishikaki.

Kwenye mazingira ya bahari. Ufuoni upo mchanga na kando yake ni miti mirefu iliyo na rangi ya kijani kwa jina minazi. Watu kwa umbali wanaonekana wakitembea.

Miti miwili mikubwa, mmoja ukiwa umebandikwa kibao kilicho na maandishi kama yafuatavyo, Alcohol and nudity, music is not allowed . Uko na matawi yenye majani ya rangi ya kijani. Mzee mmoja anaonekana kwenda upande wenye kibanda.

Mashallah! Kwenye sahani hii mnao wali, viazi vitatu vilivyojitokeza, maharagwe na boga la rangi ya kijani, kando yake kukiwa na pilipili ya rangi nyekundu.

Upo mchanga wa baharini na nyasi za rangii ya kijani nyayo za watuu zinaonekana zikiwa zimeonyesha alama kwenye mchanga huo.

Masahani matatu, mawili yakiwa meupe na moja la chuma yamebeba vyakula vifuatavyo: pilau ya nyama, kuna kachumbari, ndizi, viazi, mahamri, limau.

Swadakta kwenye meza kuna samaki ina nyingi wakiwemo papa. Mama mmoja anayefanya uuzaji anaonekana kutabasamu akiita wateja wake kwenye kibanda kilicho na zulia la kijani.

Panapo ndoo zisizohesabika nyeupe zilizojaa viungo vya kutia ladha kwenye mboga. Baadhi yake ni vitunguu saumu, tangawizi, ukwaju.

Kwenye hema hili kunao watu wanne. Wawili wakiwa wanaume na wengine wanawake. Mmoja wao anaonekana kuwaelezea kitu fulani, na mwingine akiwa ameekeza miwani yake juu ya kichwa.

Sahani iliyoko juu ya meza. Ndani yake mnao wali, nyama za rangi ya zambarau, mboga, tomato ,viazi na vinavutia kwa kukula.

Kunazo ndoo za rangi nyeupe, nyingi na vikapu vikiwa vimebeba viungo vya kupikia mboga jikoni. Baadhi yao ni vitunguu, tangawizi, kitunguu saumu.

Kwenye mandhari haya ya kilimo kuna wanyama wanaovuliwa kwenye bahari kwa jina la samaki na wengine ni kamba, wamewekwa juu ya meza wakiwa wanavutia kwa rangi tofauti.

Kichochoro chembamba kinaonyesha kuelekea kwenye ngazi zilizojengwa kwa miti. Kando yake upo mti mzito wenye matawi na majani ya rangi ya kijani.

Duka hili linalouza viungo vya kupikia Lina mvuto wa ajabu. Baadhi ya viungo vinavyouzwa mahali hapa ni ikiwemo kitunguu saumu, kitunguu maji, tangawizi, maembe, binzari.

Kwenye jiko linalowaka moto mwingi, kunazo nyama zilizotandazwa kwa ajili ya kuchomwa na majina zinaitwa mishikaki. Zinavutia kwa ladha.

Kuwapo watu wawili, mmoja akiwa amevalia tishati nyekundu, mwingini akimwonyesha kwa ishara ya kidole bidhaa zilizoko kwenye meza ambazo ni zifuatazo, ndizi, mahindi ya kuchoma, mishikaki, chapati.

Kwenye meza ya mbao, kumetandikwa mkeka uliobeba kontena tatu ikiwa na vyakula kama vifuatavyo; pilau ya nyama, nyingine ikiwa imebeba kachumbari, zimeekwa vijiko na kando yake kuna mishumaa.

Kwenye biashara hii ya kilimo ya uuzaji samaki kunaye mama aliyebeba ndoo kichwani na mwengine akiwa amejifunga hijabu ya rangi ya chungwa ameshikilia suna juu ya meza na kutazama wengine.

Kwenye meza kunao samaki aina tofauti wakubwa kwa wadogo na sahani mawili, container moja na mwanaume aliyeinama na kuchagua.

Sahani nyeupe iliyowekwa pilau na nyama ya kusaga, pamoja na kachumbari ya tomato na kitunguu. Kando yake kuna vijiko kadhaa na kinywaji kwa jina la Fanta.

Mama mwenye aliyevalia kofia amekaa kwenye kiti. Mwenzake mwenye mimba akiwa amemshikilia begani. Mbele yao kuna meza iliyojaa samaki.

Mashalaa kwenye bakuli yamo maharangwe yaliyopikwa kwa nazi, na juu yake zikiwa ni pilipili nne zilizo na rangi ya kijani.

Kwenye meza ya plastiki, kipo kiganja kilichobofia ndimu inayotoa maji, kuelekea kwenye muhogo wenye masala uliowekwa juu ya karatasi. Na ndimu zinaonekana upande mwingine.

Sahani ya chuma iliyowekwa kwenye mkeka ndani yake imejaa nyama kwa jina mishikaki na kabichi ya rangi nyeupe.

Kwenye mandhari haya ya kilimo, kunayo mikungu iliyobeba ndizi imelazwa chini ya ardhi, imetamalaki rangi ya kijani, inapendeza.

Kando ya ufuo wa bahari kunavyo vibanda vilivyojengwa na kuwekezwa paa ya makuti na vingine vikiwa havijamaliziwa. Kuna minazi mirefu mingi tu na nyasi za rangi ya kijani.

Kwenye meza kunavyo vyakula mbali mbali ikiwemo mikate uliyookwa, nyama zilizo kwenye vibando kwa jina mishikaki na viazi. Taa likiwa limeekwa katikati ili kuangaza.

Mwanaume amesimama, akiwa amevalia shati ya mikono mirefu, ameinua mkono wake kushika mkungu wa ndizi ulioegemezwa na mti.

Mwanaume aliyechutama akiwa amevalia gumboots na kofia kichwani, anakamua ng'ombe maziwa yanayoingia kwenye kindoo cha chuma. Chain inaonekana kupita nyuma ya mnyama huyu.

Kwenye barabara kunayo pikipiki iliyobeba mizigo mingi, ikiwemo: mitungi ya kubebea maziwa, gunia, na mwanaume anayepeleka amevalia kiakisi ya rangi ya kijani.

Kwenye mazingira ya mbuga ardhini panapo nyasi za kijani na miti iliyokauka, simba wa kike anatembea kuelekea upande wa mbele akiwa kwa makini zaidi.

Mashaalah kwenye sahani ya rangi nyeusi kunazo chakula kama zifuatavyo, wali mweupe, samaki wa kukarangwa, mchuzi.

Nyumba mbili zilizojengwa kwenye kijani kibichi kabisa moja wapi iko na madirisha mawili nyingine iko na dirisha moja kando yake kuna minazi mirefu na inaonekana kuwa karibu na ufuo wa bahari.

Ooooh mashallah! Sahani ya chuma imejaa vyakula vifuatavyo:pilau ya nyama, viazikaranga, mchuzi wa rangi ya njano, kachumbari ya tomato , pilipili hoho na kitunguu.

Mwanamme mmoja aliyevalia kofia nyeusi anatazama mwanamke anayeoka samaki walio juu ya meza, tayari kufanya ununuzi ama kuulizia bei.

Kwenye sahani jeupe, vimo vyakula vinavyopendeza kwa macho, kama vifuatavyo samaki wa kukaanga, kachumbari ya nyanya, ndimu, na mboga zilizo na rangi ya kijani.

Kwenye ufuo wa bahari uliojaa mchanga takataka kidogo zinaonekana na mbele yake ni vibanda viwili vilivyoekezwa na paa la makuti. Kando yake imo minazi mingi yenye rangi ya kijani.

Kwenye mazingira ya bahari liko boti moja ambalo ndani liko na takataka limeegeshwa kwenye mchanga kando yake kukiwa na nyasi za kijani kibichi.

Mzee aliye na shati ya samawati, ameshikilia kikombe cha rangi nyeupe kichwani amevalia walai na mbele yake ni chupa zikiwa na viungo ndani yake.

Mashalah! Kwenye sahani hii kubwa kunao mchele mweupe uliowekwa kijiko ndani yake, halafu na kibakuli kidogo chenye mchuzi mzito wa samaki.

Kwenye soko hili mnamo viungo vinavyotumiwa kuleta ladha kwa mboga. Viko vya rangi nyingi zilizowekwa kwenye magunia na vijiko vikiwa vimedungwa juu yake.

Juu ya meza, kunavyo vikombe viwili vilivyo na rangi nyeupe. Ndani yake vimejazwa kahawa ya rangi ya hudhurungi. Na buli linaonekana kumimina kinywaji hicho.

Paa la nyumba ya mabati inajitokeza. Kando yake kuna miwa na migomba na minazi. Chini ni ardhi, kuna nyasi za rangi ya kijani.

Kwenye mazingara ya kilimo upo mgomba ulio na rangi ya kijani. Umebeba mkungu wenye ndizi nyingi. Umeinama sababu ya uzani wa tunda hili.

Samaki tofauti wamewekwa kwenye sahani mbalimbali wakiwa wamewekwa maji na baadhi ya rangi ya hivi vyombo ni kama samawati nyekundu.

Sahani nne za rangi nyeupe zimebeba chakula kama wali mweupe, pilau ndizi na kachumbari iliyotengenezwa kwa tomato na kitunguu. Kiazi na yai pia vyaonekana.

Kwenye manthari haya ya kilimo kunaye mwanamme aliyechutama, akikamua ng'ombe, maziwa yanayoingia kwenye kidocho samawati, kando yao kukiwa na mawe na ukuta uliojengwa kwa matofali.

Mwanaume aliyeinama na kushikilia mgomba na jembe anaupanda na watoto wakiwa wamemzingira mmoja wao ameshikilia kiuno nyuma yake kukiwa na pikipiki.

Mwanaume anayechonga madafu akiwa amevalia walahi na shati ya rangi ya samawati. Kando yake kukiwa na tuktuk mbili, moja nyeusi yenye maandishi kama yafuatavyo,"mashallah riziki haivutwi kwa kamba."

Mwanamume amesimama na kuenua mkono wake kuelekea kwenye mkungu wa ndizi ulio na rangi ya kijani, mgomba umeinama kwa zababu ya uzani ulio kwenye ndizi hizi.

Kwenye mazingira ya bahari ipo nyumba iliyojengwa kutumia fito na nguzo bali haijamalizwa. Kando yake upo ukuta uliojengwa kutumia matofali.

Kwenye boxi ni mihogo kadhaa ikiwa imekarangwa na kupakwa masala, inavutia kwa macho ya bila shaka ni kitamu kwa kula.

Mapishi yanaendelea vikiwemo ni vitumbua ndani ya kikango kilichojaa mafuta. Mwanamke anavigeuza kutumia kijiko na ameshikilia container .

Kwenye mazingira ya bahari, kando ya ufuo, kunazo nyasi za rangi ya kijani na nyumba mbili zilizojengwa kwa ukuta wa rangi nyeupe. Na minazi ikiwa na kimo kirefu kando yake.

Kwenye ardhi kumewekwa mikungu ya ndizi mingi. Mama mmoja aliyeinama na kuvalia tisheti ya white ni mnono anachuna ndizi kutoka kwayo. Kando yake kukiwa na kikapu gunia la rangi nyeupe.

Kando ya ufuu wa bahari umo mchanga na nyasi juu yake zilizo na rangi ya kijani. Boti limepinduliwa na mbele yake imo minazi mingi.

...uliyo kwenye mkono uliovalishwa nguo ya samawati na saa mkononi. Umeshikilia jani la mahindi lililo na rangi ya kijani. Mdudu anaonekana kwa pili, mmea huu.

Kunayo masahani mawili lakini moja ndo limejitokeza kwa ufasaha, ndani yake likiwa limebeba sambusa za rangi ya zambarau zikiwa zimeundwa kwa pembe tatu.

Kwenye mazingira ya bahari, wapo watalii wanatembea, na mama mmoja aliyeshikilia kikapu mbele yao. Mwanaume aliyeweka samaki kamba kwenye waya, anawachoma kwa ajili ya biashara.

Duka hili limejaa na kushona viungo vinavyotumika katika kutengenezea mboga na kuleta ladha zaidi. Kando yake kuna mama aliyekaa na kuvitazama akiwa anangoja wateja. Pia Kuna vikapu vilivyoekelewa kimoja juu ya jingine.

Matunda mawili yanayopatikana kutoka kwenye mti wa mnazi kwa jina madafu, yamechongwa na kuangushwa chini kwenye mchanga wa bahari.

Daktari aliyevalia kofia ya samawati, miwani na barakoa ya samawati, mavazi meupe. Ameshikilia chupa na anaangalia kipimo.

Ndo mwanamke aliyevaa kipini kwenye pua anaangalia sahani iliyojaa vibanzi, samaki, kamba na kachumbari.

Kwenye meza kunayo masahani sita ya rangi nyeupe. Ndani yake yakiwa na chakula chenye pembe tatu kwa jina la sambusa na ndimu.

Kwenye sahani jeupe kipo chakula kinachovutia. Baadhi yake ni kama, mchele mweupe, samaki wa kukaanga, kachumbari ya kabeji na ndimu.

Kwenye meza kumejaa masahani ya chuma. Yamebeba wali ndani yake ukiwa na nyama, viazi na kachumbari ya kabichi.

Mashallah! Sahani nyeupe yenye muundo wa maridadi inavyo vyakula kama vifuatavyo; mchele mweupe, smaki wa kukarangwa, mboga, ndimu na kamchuzi.

Kiganja kilichoshikilia sahani nyeupe, ndani yake ikiwa na maandazi matano na mbaazi zinazo vutia zilizotengenezwa kwa tui ya nazi.

Mandhari haya ni ya bahari. Kwenye ufuo kukiwa kumemwagwa mchanga mwingi. Upande wa kulia kuna miti ya kijani. Juu ya anga kuna mawingu yaliyotanda kuwa kupendeza zaidi.

Mwanaume aliyeshika kiuno, mbele yake kukiwa na nyumba za konokono juu ya meza, chini yake kuna tairi la gari na kando yake kuna gari nyeusi, juu ya mti kukiwa na kamba.

Mwanaume mmoja aliyeinama na kushikilia samaki wawili wakubwa anawapima kwenye kilo na mwingine akimtazama mbele yake. Wengine wamekaa kwenye baiskeli na kupiga gumzo.

Kwenye mandhari haya ya kilimo kunalo zizi la ng'ombe lililojengwa kwa miti. Mwanaume akiwa amesimama kando yake ameshikilia mfereji na kuwanywesha maji mifugo yake.

Kwenye meko ni mahindi yanayochomwa yakiwa yamesimamishwa na kando yake ni mihogo kadhaa. Maganda yaliyobamuliwa kwenye mahindi haya yako na rangi ya kijani.

Meza hii iliyotengenezwa kwa mbao imebeba baadhi ya masahani ya kitamaduni yaliyojaa vyakula kama vifuatavyo mchele mweupe, nyama, kuna glasi iliyojaa kinywaji ndani yake.

Kwenye mazingara ya bahari upo mchanga na nyasi zilizoshinikiza rangi ya kijani. Miti ya minazi iliyo mirefu inaonekana kwa wingi tena zaidi.

Mama mmoja mnono aliyejifunga kilemba, amekalia ndoo na kutazama upande wa kushoto. Mbele yake ni samaki wakubwa, na watu wapo kwenye shughuli za ununuzi.